Hili ni risiti ambalo lilipwa na Mary Nyambura tarehe kumi na saba Novemba elfu mbili na ishirini na mbili kwa shughuli ya kuchukuliwa alama za vidole pale katika serikali.

Hili ni funguo la gari ambalo limewekelewa kwenye lango la gari la kibinafsi pale juu, tunaiona lango hili likiwa wazi kwenye gari la samawati hapo kando.

Kunaye mnunuzi ambaye ameinama hapo chini akichagua machungwa na kunaye muuzaji ambaye amemsaidia hapo kuchagua pia. Tukiangalia huko kwingine pia kuna matunda mengine na wamama wauzaji wameketi.

Hili ni soko ambapo tunaona wauzaji wakiwa wanaanda mitumba yao na nguo wakivizia wateja wao pale tunamuona mume ambaye akichoma mahindi.

Hapa ni barabarani tunaiona lori kubwa ambayo imebeba magari zinazo pelekwa kuegeshwa na kuuzwa kwenye duka la kuuzia magari. Tunaona lori ambalo ni la nyeupe pale na magari haya ni meusi yote.

Screening hii yaonyesha salio la M-Pesa la elfu sitini na nane mia nane na tunaona pia iko na salio la fuliza la elfu elfu thelathini na nne na mia tisa . Pesa nzuri hiyo.

Hapa tunaona shughuli ile ya M-Pesa inafanyika hapa, kunao wateja ambao wamesimama kila mtu kwenye mhudumu wake akiwa anatafuta huduma zake za M-Pesa, tunaona wanadada ambao wameng'ara sana.

Hapa ni onyesho la magari, natumai ni duka pia inatumika kuweka magari mbalimbali vya kibinafsi. Tunaona gari nyeusi hapo mbili, tunaiona pia gari ya samawati pale.

Gari la manjano la kibinafsi ambalo linakaa kuwa la kifahari sana. Kunayo pia egesho hili ambapo linakaa kuwa egesho la kisasa. Ukiangalia kule nje kuna magari yameegeshwa pia.

Hapa yaonekana kuwa ni mazungumzo kati ya mnunuzi na muuzaji kulingana na pale nyuma tunaona kunayo gari. Mwanamke huyo ambaye ni nywele ndefu mzuri sana na pia kuna mwanamume ambaye pia ameamua kuweka nywele jingi sana mno.

Hapa ni onyesho la magari ya kila aina. Magari ya kibinafsi tunaona kunayo gari ya samawati pale mwisho ukija kunayo gari nyeusi tena kunayo gari nyeupe ukija hapa mbele. Mataa yake yameng'aa.

Onyesho hili linaonyesha familia yenye furaha wakikaa pamoja, wakiangalia kompyuta ya mpakato. Ujumbe unaosema Tunza jamii na CIC family medisure ukihamasisha watu kuchukua bima ya afya kwa familia zao.

Hili ni bima la kuna onyesha Anziano Insurance Agency wanawasaidia wateja wao kupata ile bima ya nyumbani ingawa kunavyo bidhaa ambavyo vya nyumbani ambavyo inahitajika kuwekewa bima.

Hili ni solo la mitumba na tunavyoona kuna wauzaji na wanunuzi ambao wanachokorachokora yale mitumba wakijaribu kutafuta Ile ambayo inayowapendeza wao wenyewe au wateja wao .

Haya ni tikiti maji ambayo yameandaliwa kwa banda au soko tayari kununuliwa, tunaona hapo kando poa kuna maembe kunayo parachichi na kunayo machungwa ambayo imeorodheshwa kwa ile soko.

Hapa ni kwenye soko tayari tunaonaziona kabeji zikiwa zimeandaliwa katika soko hili tayari kwa wanunuzi kuchagua ambayo ni sawa nao ili kupeleka nyumbani, ili kuitayarisha kitoeyo cha nyumbani cha kila siku.

Hili ni onyesho pale sokoni la champali za wanawake ambazo zimeshonwa kupitia ile ngozi ya ng'ombe na kupitia ile shanga za kutumia urembo, tunaona pia kunaye muuzaji ambaye amesimama hapo kando.

Hili ni gari la kifahari na la kibinafsi ambalo linapatikana kwenye egesho hili la magari tunaiona gari hii ikiwa na magurudumu ambayo yanang'aa sana, ukiangalia pale kwa mataa yake pia yanang'aa.

Hapa ni maonyesho ya viatu vya kiume ambavyo vimetandazwa pale sokoni vyema sana . Ukiangalia kuna viatu vya udhurungi ukiangalia kuna viatu nyeupe na vinapendeza.

Hapa kunavyo vibanda kadha wa kadha ambazo zinauza matunda, tunaiona maembe ambayo imenawiri sana, tunaona avocado hapo, tunaona ndizi pale kwa juu na pia tunaona wanunuzi wakiwa kwenye shughuli zao za kununua matunda.

Hili ni duka ambalo limepakwa rangi ya Mpesa pale kwenye lango lake ili kuashiria kuwa huduma hivyo vya Mpesa inapatikana hapo kwa hilo duka ukiangalia pale pembeni kunazo chupa za maji ambazo zinauzwa.

Hili ni duka kubwa ambalo limeekwa kreti hapo nje tunaiona kile kichungi cha kusaga nafaka, tunaona pia iko na shughuli za Mpesa pale ndani na tumai wanauza bidhaa vidogo vidogo.

Hilini duka ambalo linaonyesha kuna huduma ya Mpesa hapa pesa vya kutoa na kuweka pesa, pia tunaona huduma za kuuza bidhaa za nyumba zile vidogo vidogo vya dharura vya haraka haraka kwenye duka hili.

Hii ni skrini ya ambayo inaonyesha jinsi ya kuingia kwenye hilo account ya kopokopo. Tunaona nafasi ya kuandika barua yako pepe na pia nambari yako ya siri na pia kubonyeza kuingia kwa hilo application .

Skrini hii inaonyesha orodha ya zile huduma zenye zinatolewa za mpesa kama vile kutoa, kuweka pesa, kununua salio ya kuongea simu, kuangalia pia ni salio ngapi ambayo ya pesa iko kwa simu.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona matunda yameandaliwa na yamewekwa tayari kwa wale wateja kununua. Tunaiona ndizi, tunaiona chungwa, tunaiona malenge, tunaiona nanasi pia tunamwo muuzaji pale.

Tunaiona hapo kwenye hili chati kunaye mwanaume Ryan C. Smith ambaye anatoa maelezo kuhusu bima ile ya nyumba kulingana na jinsi ambavyo mteja wao anaweza kuwa anataka kuilipia ile nyumba.

Hili ni risiti la Nationa Transport And Safety Authority iliyolipiwa tarehe ishirini na tano Aprili mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa. Ililipwa Dan Oyuga Anne kwa kuenda kuangaliwa gari lake.

Hili ni bima ambalo ni la kipekee la kibinafsi kwa binadamu yeyote ambaye anaweza kuwa ako na ajali ndogondogo anaweza kuwa anahitaji kulipia bima ili kupata fidia fulani.

Haya ni magari ya kibinafsi ambayo tukiona kwenye maegesho haya yanakaa kuwa magari ambayo hayaja nunuliwa kwa hivyo yanangoja wateja waje wa yaangalie wa yakaguwe na wa yanunue.

Hili ni verandah la duka ambalo limewekwa ishara ya mpesa pale kwenye lango lake kuashiria kuwa kuna huduma za mpesa ambazo zinatolewa hapo. Tunamwona mteja akiwa anaenda kuingia pale ndani ya duka kununua bidhaa.

Hili ni chati ambalo liko na maelezo kwa wale ambao wako na gari za kibinafsi kuangalia jinsi ambavyo wanaeza pata ile cheti cha bima yao nakuwa wanaweza tumia pia kwa simu kuangalia yale maelezo.

Hili ni varanda la duka ambapo tunaona kwenye lango liwekwa ishara ya mpesa kuonyesha shughuli za mpesa zinaendelea hapa za kuweka na kutoa pesa vile vile tunaona bidhaa vikuuzwa pale mbalimbali.

Haya ni manoti ya elfu moja ya shilingi ya Kenya yameshikiliwa hapo na mwenzetu ambaye hatujajua ni nani lakini tunaweza muomba.

Hapa kuna shuguli ya kubadilishana fedha na yaona noti hii shilingi elfu moja ya kenya ya hapo awali ambayo ilikuwa inatumika kwa sana. Kwa wakati huu umekuwa nadra sana kupata shilingi kama hivi.

Hapa tunaona gari la kifahari Sana laki binafsi kikiekewa mafuta au gesi la kuisaidia kusonga, tunawaona wakiwa wanaanglia pale Kwa utaratibu ambao unaingia yule mafuta Kwa gari .

Hapa ni maegesho ya magari ya kibinafsi ambayo yako mingi sana hapo nadhani hii ni soko la gari ambalo linatuonyesha magari tofauti tofauti yakiwa na rangi pia tofauti tofauti yakingojea wateja waje wanunue.

Maegesho haya ni ya gari ambayo yanaonekana kuwa madogo ya kibinafsi ambayo inauzwa. Inaonekana kuwa ya nyekundu iko hapo, kunazo mbili za nyeupe.

Hii ni ile jawabu ya kulipa na M-Pesa, sasa kunayo jawabu ya kutuma pesa, kutoa, kununua kadi la kuongelea simu, kuna huduma za kukopa kama mshwari , kunayo lipa na M-Pesa. Halafu kuna jinsi ambavyo mtu anaweza anglia salio lake, anaweza jaribu kubadilisha nambari yake ya siri.

Inaonekana kuwa gari ni la kifahari kabisa. Gari ambalo liko na nyeupe hapo kwenye uso chake. Tunaona mataa yale yakiwa ya kifahari sana na kistaarabu ambayo ni teknolojia ya kisasa.

Kijana barubaru anakaa kuwa na furaha sana ndani ya roho yake na pia furaha hiyo inaonekana kwenye uso yake kulingana na jinsi anavyoona gari hii ya nyeusi inayokaa kuwa gari ya kibinafsi.

Hili ni bima la Madison wanawaelezea wateja wao kuhusu bima ya ajali labda kwa wateja wenyewe au pia kwa familia zao na wameelezewa hapo mahali pa kuulizia.

Kabati hii imeandaliwa maziwa za aina mbali mbali, kutoka kwenye kampuni ya maziwa inayoitwa Royal Fresh . Tunaona wamepanga hapo maziwa yao, kuonyesha wateja wao jinsi ambavyo wameweza kunufaika na wanaweza kukunywa maziwa yao.

Kunayo veranda hapa ambayo kuna maduka ya aina kadhaa ambayo inafanya biashara mojayamo ikiwa ya Mpesa ambapo ni la Safaricom.

Haya ni magurudumu yaonekana kuwa vimepangwa kwa utaratibu fulani. Inaonekana kuwa pia vya gari dogo vile vya kibinafsi. Yaonekana pia kuwa na mstari uliochorwa kwa utaratibu fulani pia.

Hapa tunaona soko ambayo imejaza matunda yametapakaa, yamepangwa kwa ustaarabu flani wa soko. Soko safi sana ambao kuna ustaarabu na pia naona mwavuli ya kila aina.

Hapa kunayo duka ya dharura ambayo naona wameonyesha kwa lango huduma za safaricom za kulipa na mpesa kama vile ya kutoa, naona pia pale kuna nambari za usajili.

Skrini hii inaonyesha orodha za Mpesa ambazo zinaonekana kuwa kadha wa kadha na kunayo pesa ambayo inapatilianishwa hapo na mteja anashuku anahitaji kuwekewa au kutuma pesa mahali kwa dharura.

Matunda yametandazwa sokoni na wakina mama hapo kwenye mabiashara yao wakiwa wanaviuza matunda haya ambapo naona mahindi pale, naona mhogo pale, naona vitunguu, naona ndizi.

Hili ni duka ambalo linahudumia wateja wao kuwauzia unga ngano, kunayo sukari, kunayo mchele kwa gunia, kunayo soda pale kando pia kuna zile huduma za safaricom za lipa na mpesa.

Hivi ni vifaa vya mapambo vya wanawake ambapo kunazo shanga zinazotumika kutengeneza bidhaa hivi, tunaona shanga za kila aina pia tunaona kamba zilizotumika pale ni vile vya makonge.

Hili ni kifunguu la gari la kibinafsi ambapo tunaona mkono mzuri wa mwanadada ukimpatia mwanaume huyu kifungu kwenye mkono wake. Inakaa kuwa gari hili ni mpya au limenunuliwa tu.

Twaonyeshwa noti yamepangwa kwenye seti hii ambayo hivi ni vile vya elfu moja vya hapo awali vya Kenya ambavyo vilikuwa vinatumika na vilikuwa kwa wingi ingawa saa hizi zimepotea.

Hiki ni kipimo cha maziwa, cha mtaani, ambapo unaweza pimiwa maziwa kiasi ile ambacho unaweza kutoa pesa yako ingawa ni mingi, ingawa ni kidogo, itaweza kupimwa.

Haya ni maelezo ya bima ya Jubilee ambayo wameweka maelezo yao kwa wateja wao wa bima ya afya kwa hivyo kwa hilo bima la afya kuna hayo maelezo .

Hapa tunayaona matunda ambayo yana rangi ya kuvutia mno na yamo tayari kukuliwa. Tunaona hapa tunayo parachichi, tunayo machungwa na maembe na pia tunaona vinakaa vyema sana.

Naona hapa kwenye soko wanawake wamejileta kuuza bidhaa zao. Kunayo parachichi, kunayo nyanya, kunayo machungwa, kunavyo matunda kama fenesi. Naviona vimepangwa pale kwa utaratibu fulani.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, ambapo tunaona kuwa kunavyo nambari kadhaa pale na pia tunaona kunayo sahihi kutoka kwa mwenye kiti mkuu wa kutengeneza pesa ile kwenye kampuni.

Hili ni bima la Jubilee health insurance ambayo inatuletea bima ya afya, bima nafuu ya kulazwa hospitalini kwa gharama ya chini kabisa kuanzia mia tano kwa mwezi. Unavyoonyeshwa hapo ni jinsi ya kulipa.

Onyesho hili ni la soko ambapo tunaona wanawake wengi wametapakaa humu wakiwa kwenye biashara zao vya nyanya na wakiwa wanajikinga na mwavuli kulingana na kile kijua kinachowachoma.

Haya ni mabasi ambayo natumai bado yanatengenezwa kwa hivyo yako mahali ambapo ni kampuni ya kutengeneza basi. Basi hivi vya manjano sana sana kule Ughaibuni unatumika kwa basi za shule.

Hili ni soko ambalo limejaza matunda. Yamepangwa kwa usafi fulani hapa ambao unavutia kwa sana najua wateja watavutiwa pia mno kwa ule mpangilio ambao unaonekana kwa soko hili la dharura.

Hapa kunayo maandalizi ya samaki ya aina ya mbali mbali ambayo iko sokoni imeadaliwa na mamaye anayeonekana pale ambapo hatuoni sura lake, lakini amevalia nguo la samawati na anawauzia wateja wake.

Haya ni vyakula ambayo vimeandaliwa kwenye soko. Tunaona kuwa kuna nyanya, tunaona pia kunayo vitunguu hapo kando, tukanayo yale mazao ya nafaka ambayo yamepangiliwa hapo.

Tunaiona hapo kunayo mboga, kunayo pilipili, kunayo viazi, kunayo nyanya, kunayo ndimu ambavyo vinaonekana kuwa vimetandazwa kwenye soko ili tayari kuwauzia wateja natumai vyakula vyema.

Hili ni onyesho la nyama ambapo tunaona nyama ikiwa imeandaliwa pale na kupangwa ili iwe rahisi kwa mteja kuchagua ile nyama ambayo anaweza taka kugawiwa ili kununua na kumpeleka nyumbani tayari kwa matayarisho ya chakula.

Hii ni noti ya kisasa ya shilingi ya Kenya ya elfu moja ambapo inaonyesha ile rangi yake na pia inaonyesha jina ya nchi ambayo inatumika na pia tunaona hapo nambari elfu moja.

Hapa ni sokoni ambapo panaonyesha nguo ambavyo vimejulikana kama vya mtumba vikiwa vimeorodheshwa pale kwa wateja kuweza kuangalia na kufurahishwa na kile ambacho wataweza kuchukua ikiwa na maua mbalimbali.

Hapa sokoni tunaona maandalizi ambayo yamewekwa ya ndizi. Kwa yale ndizi ambayo yemekomaa tayari yakabadilisha rangi kwa manjano, ambapo yako tayari kulika nayo ndizi hivi vingine ambavyo ni vya kijani kibichi ni vya kupika.

Hii ni noti ya mia tano ambayo ilikuwa ya shilingi ya Kenya hapo awali. Tunaona hapo mbele rais wetu wa Kenya wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta na hapo nyuma tunaliona jengo.

Haya ni magari ya kifahari ya kibinafsi ambayo yanaenda kuuzwa. Kama inavyoonekana yameegeshwa ndani au juu ya trela fulani hapa. Inaonekana kuwa ya samawati. Magari hayo yakiwa meusi na yanaonekana kuwa ya pesa.

Hii ni habari njema kwa watu ambao wanaendesha pikipiki kunayo bima hapo inayowashughulikia watakapopata na malipo ni kulingana jinsi wangependa kushughulikiwa na bima hii ya dharura.

Hapa kuna maegesho ya gari ambapo kuna maonyesho ya gari nyekundu, gari nyeusi, gari nyeupe. Haijulikani kuwa kama ni maegesho tu.

Hili shule ni la champali za kila aina vya watoto ,vya watu wazima ,vya wanaume, vya wanawake, ambavyo vimepangwa hapo kulingana pia na rangi yao tofauti tofauti.

Haya magurudumu ya magari yanaoshwa yakiwa yanaonyesha ukubwa fulani na yakiwa yanaonekana kua ya bei sana kulingana jinsi yale machoro yake yanaonekana kwenye taili.

Hii ni aina ya fedha ya shilingi za Kenya ambazo zilikua zikitumikwa hapo awali. Tunaona shilingi mia mbili, tunaona shilingi hamsini pia vilevile tunaona kunavyo vile vicoins .

Hichi ni kibao cha bima ya afya ambayo inaonyesha familia ya watu watatu mama, baba na mtoto na inaonyesha pia inaeza shughlikia pia nyumba lao .

Haya ni maegesho matulivu naona hapo kunayo magari yameegeshwa pale na kunao madereva au watu ambao wamebeba kwenye magari yao wakiwa miketi pale kwenye nyasi ile yenye ina mandhari nzuri sana.

Hili ni onyesho la magari ya kifahari yena onyeshwa kutoka nyuma. Tunaona gari la nyeupe, tunaona la nyeusi, tunaona ingine pale ya samawati. inakaa gari ya kifahari sana na ya bei.

Hapa tunaona, kuna mashine hapa ya kutoa maziwa ambayo inatumika kwa maduka mbalimbali, kwa hivo hutoa maziwa kwa kipimo ambacho customer ama yule mnunuzi anahitaji.

Hapa ni kwenye duka la kubadilisha fedha, kunayo onyesho la Mpesa, kunalo onyesho la Moneygram, kunalo onyesho la Western Union na kunayo hapo ndani mteja wao ambaye namuona.

Hili ni duka la M-Pesa ambalo linaonyesha pia kina biashara vinginevyo, vikiwa ndani yake ikiwa wanauza pia vile, vipande vipande vya magari hapo kando na pia wanafanya kile kinaitwa taraki .

Hapa tunaona chati ambayo iko nayo imeonyesha pale tarehe sita mwezi wa nane. Tunaona dola inavyouzwa, tunaona jinsi euro inavyouza na inanunuliwa.

Hapa kuna onyesho la gari mbili za kifahari mno gari la kibinafsi ambapo tunaona gari moja ni nyeusi na lingine nyeupe ,na ile nyeupe ni ndogo kuliko hili nyeusi.

Mandhari hii ni ya soko ambayo inauza mikoba yenye imetengezwa na makonge, nayo kunayo mashanga ambayo imetengezwa na urembo mbalimbali hapo na mandhari kali

Hili ni duka la Mpesa ambapo tunaona duka la Mpesa likiwa na rangi ya manjano ikiwa na michoro kadha wa kadha. Pia naona nikama wanauza yale vifaa vya stima hapo ndani.

Haya magari yanakaa kuwa ni magari mapya vya kibinafsi vya kifahari. Tunavyoona bado magari haya hayajawekewa yale plasta ya kuonyesha nambari ya usajili ya gari hizi kwa hivyo hazijauzwa bado vinangoja wateja.

Hii ni mandalizi ya soko, tunaona kuna viazi pale ambavyo zimepangwa kwa utaratibu fulani tunayo pia vitunguu ambavyo havijakauka ambavyo vinaitaji kuhuswa na nyanya pia vile vile zimetangazwa hapo.

Hapa ni kwenye banda la soko ambapo panaonyesha vyakula vya aina mbalimbali ikiwemo mboga, matunda na pia naona kunavyo viazi vimepangwa pale kwa utaratibu fulani wa wateja.

Hapo kunayo duka ambalo limefunguliwa. Linaonyesha ishara ya M-Pesa. Hapo tunaona kumbe kunayo huduma za M-Pesa zinazotolewa kwenye duka hili la kutoa na kuweka pesa.

Hili ni gari ambalo linatumika kwa sana sana kwa shughuli za uchukuzi, barabarani, linaitwa gari ambalo linaweza beba wateja wengi wakiwa wako na ustaarabu pale ndani.

Haya ni maonyesho ya gari kwenye duka la kuuzia magari ya mercedes, tunaona magari haya ndogo vya kibinafsi vimeorodheshwa pale, gari nyeupe nayo tunazo zingine mbili nyeusi na moja pale ya chokaa.

Haya ni manoti. Yanaonyeshwa elfu moja na mia tano ambayo yalikuwa yakitumika hapo awali baada ya shinikizo mpya kuletwa na sasa tunatumia noti tofauti na hizi.